Kituo cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya ya umeme. Chini kuna mawe madogo yaliyoenea na kuna njia za saruji zinazoelekea kwenye jengo ndogo. Anga linaonekana lina mawingu meupe.

Eneo la kituo cha umeme au kiwanda cha nguvu kikionyesha transfoma kubwa na miundo mingi ya chuma ya minara ya umeme. Kuna wafanyikazi wawili waliovalia kofia ngumu na fulana za usalama za rangi ya kijani kibichi wakiwa wanafanya kazi karibu na transfoma hizo. Pia kuna jukwaa la kunyanyua la rangi ya chungwa upande wa kushoto.

Mafundi wa umeme wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu na wengine wamesimama chini wakiendelea na kazi. Kuna nyaya nyingi za umeme zilizopishana. Nyuma kuna barabara yenye magari na majengo.

Kiwanda kikubwa kinachotoa moshi au mvuke mwingi kutoka kwenye minara yake ya kupozea. Kiwanda hicho kimezungukwa na mandhari ya milima na mimea, na jua linashuka au upande wa kulia, likiangazia eneo hilo.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, kilicho katika mandahri ya milima na mimea. Moshi au mvuke unaovuma kwenye minara kadhaa ya kupoezea. Kuna miundo ya nyaya za umeme na mabomba yaliyotawanyika katika eneo lote.

Kituo kikubwa cha kupoza au kusambaza umeme, kuna nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyaya nyingi za umeme za volti ya juu na vifaa vingine vingi vya umeme vimepangwa chini. Eneo lote limetandikwa kokoto na linaonekana kuwa wazi. Anga ni ya bluu iliyowazi na mawingu machache.

Daraja linaloelekea kwenye muundo wa maji labda bwawa au kituo cha kuzalisha umeme wa maji. Njia hio ina matusi marefu ya rangi ya zambarau pande zote mbili na nguzo za taa kando yake. Mwishoni mwa njia kuna jengo la viwanda na kreni kubwa ya rangi ya njano ikionyeha miundo ya uhandisi. Maji yanaonekana kutanda pande zote za njia anga lina mawingu meupe.

Kituo cha kupoza au kusambaza umeme. Kuna nguzo kubwa za umeme zilizosimama juu zinazobeba nyaya za umeme. Chini kuna transfomer kubwa zinazopooza umeme na vifaa vingine vinavyotumika kusambaza umeme.

Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya za umeme. Bendera nyeupe yenye nembeo ya KETRACO umesimama upande wa kushoto. Ardhi umefunikwa kwa changarawe na kuna jengo ndogo upande wa kulia. Anga linaonekana wazi.

Jengo refu la kiwanda lenye paa la kijani linaonekana katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Nyuma ya jengo hilo nguzo kubwa za chuma zinaobeba nyaya za umeme zimesimama zikiwa zimejipanga. Miti mingi imepangwa kwa mstari ulio mbele ya nguzo za umeme. Anga ni safi na lina mawingu meupe hafifu.

Daraja hili lina ukingo wa chuma ya rangi ya samawati iliyokolea huku njia yake ikiwa imetengenezwa kwa saruji isiyo ya rangi. Kuna nguzo za taa barabarani upande wa kushoto. Pia, kuna mnara mrefu wa chuma wenye rangi ya dhahabu na jengo jingine lenye rangi ya buluu linaloonekana upande wa kulia. Kuna anga la mawingu mazito meupe na kijivu.

Mlima mkubwa wenye rangi ya kijani ya kahawia unatanda, ukiwa na mashamba yaliolimwa mistari. Nguzo nne kubwa za chuma za umeme zimesimama kwenye mlima, mbali chini, kuna nyumba ndogo, kadhaa zilizojengwa, anga linaonekana kuwa la blue .

Nguzo mbili za umeme zimesimama wima zikibeba transfoma kubwa. Nyaya nyingi za umeme zimetanda kote kwenye nguzo ya transfoma zikionekana zimeunganishwa kwa utata. Chini ya transfoma, kuna vifaa vingi vya umeme vinavyofungwa kwenye muundo wa chuma. Anga lina rangi ya bluu safi na mawingu meupe yanayotawanyika.

Bwawa kubwa lenye maji mengi yaliyotulia, yakionekana kama mto mpana au ziwa. Miundo mikubwa ya zege, na chuma imejengwa katikati ya maji. Kuna miti mingi ya kijani kibichi, upande wa pili wa maji, na nyumba ndogo nyeupe inaonekana upande wa kulia. Anga lina mawingu meupe hafifu.

Jengo refu la duara lenye jina samsung juu yake. Mbele kuna chemichemi ya maji na upinde wa mvua ndogo unaonekana. Kushoto kuna sanamu na kulia kuna jengo lingine la kifahari na jengo lenye paa la kitamaduni ,anga ni la buluu na lina mawingu meupe.

Eneo lenye mandhari ya milima na bonde. Katikati kuna mto ulio na maji ya rangi ya udongo ukizungukwa na nyasi ndefu na vichaka. Nyuma ya mto kuna makazi ya watu au vijiji vidogo vilivyojengwa karibu na milima mikubwa yenye misitu. Anga ni ya buluu lenye mawingu meupe.

Kundi kubwa la nyumbu wakivuka mto wenye maji mengi huku wengine wakiwa wanashuka mteremko wa udongo kuelekea mtoni. Maji yanaruka kutokana na harakati zao na kuna mimea juu ya mteremko.

Kichwa na shingo ya ndege anayeonekana kama korongo mwenye manyoya meupe, uso mwekundu na mdomo mrefu wa manjano machungwa .Ndege huyo ana macho mekundu, yenye rangi ya machungwa .Mandhari ya nyuma ni ukungu wa rangi ya buluu kijani.

Mtu akimnywesha tembo mchanga chupa ya maziwa. Tembo anaonekana akinywa kwa shauku na maziwa yanamwagikia kidogo. Mtu huyo amevaa kofia na nguo za kijani na wako nje kwenye eneo la miti.

Kundi la tembo wakitembea karibu na gari la watalii kwenye njia ya udongo. Karibu nao kuna eneo lenye maji mengi na nyasi. Anga linaonekana kuwa la buluu na mawingu meupe.

Vifaru wawili wakivuka barabara ya vumbi katikati ya pori. Faru mmoja mkubwa yuko mbele na mwingine mdogo anaonekana nyuma yake. Mandhari inanyasi ndefu na miti na milima inaonekana kwa mbali.

Kifaru mwenye pembe moja kubwa aliye na rangi ya kahawia amezungukwa na miti na vichaka vingi vya kijani. Kifaru huyu anaonekana akichunga au akitafuta chakula ardhini.

Bwawa la maji machafu lenye mamba kadhaa . Baadhi ya mamba wanaonekana wakijipumzisha ukingoni mwa bwawa, huku wengine wakiwa ndani ya maji. Eneo la bwawa lina miamba, mimea na udongo.

Mikono iliyovalia glavu, ikifunga mabomba makubwa yenye rangi ya buluu ikitumia spana kukaza bolti inaonekana ni kazi ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu wa maji.

Mnyama mdogo anayeonekana kama panya maji au guchiro .Ameketi kwenye logi iliyoanguka ndani ya maji ,nyuma kuna mimea mingi ya kijani, logi inatokeza tafakari yake, kwenye maji hayo .

Jengo refu linaloonekana kama mnara, lina rangi ya kahawia iliyokoza na lina madirisha mengi. Mbele ya jengo hili kuna nguzo kadhaa zikiwa zimebeba bendera mbali mbali za nchi. Chini ya nguzo hizo kuna mabango ya kijani. Kwa nyuma upande wa kulia, kuna jengo lingine refu, lakini si refu kama lile la mbele.

Mto mdogo wenye maji machafu na ulio na takataka zilzoenea juu ya maji na kando ya kingo lake . Kingo la mto huu inaonekana kuwa na udongo mwekundu na mimea. Mbali kidogo kuna majengo.

Wasichana wawili waliovalia sare nyekundu na nyeupe wakipanda mimea kwenye magurudumu ya gari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe, wako nje kwenye uwanja wenye matofali. Nyuma yao kuna majengo.

Mabomba mawili makubwa yenye rangi ya buluu yakivuka mfereji au bonde yenye maji la ya kijani kibichi. Mabomba hayo yamewekwa juu ya miundo ya saruji. Anga lina mawingu meupe.

Kifaru mkubwa aliyesimama kwenye nyasi kavu iliyo na rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu.

Bustani kubwa au eneo la wazi lenye mikti mingi iliyotawanyikwa kwenye nyasi za kijani kibichi. Nyuma, majengo ya jiji yanaonekana, yakionyesha mchanganyiko wa asili na maendeleo ya mji.

Tukio la upandaji miti. Wanafunzi wa shule wakiwa wamevaa sare tofauti na baadhi yao wakiwa na barakoa, wamesimama nyuma wakiwa wameshika miche ndogo ya miti. Mbele yao, watu wawili wazima wanaonekana wamepiga magoti wakipanda miche ardhini. Karibu nao, kuna ndoo ya kumwagilia maji ya rangi ya bluu.

Simba aliyelala chini, na karibu naye amesimama mwanaume aliyevaa sare za kijeshi, au za kulinda wanyama pori akiwa ameshika bunduki. Simba huyo anaonekana kuwa mkubwa na kuna ishara ya damu chini yake. Nyuma yao, kuna eneo la mashamba au kichaka au pia kuna miundo michache kama vile tanki la maji.

Mwanamke ameketi karibu na moto akipika chakula kwenye sufuria kadhaa. Anaonekana kuwa katika makazi ya muda au ya kiasili labda karibu na mto au ziwa ambalo linaonekana nyuma yake. Kuna daraja au handaki la maji linaonekana mbali. Mazingira yanaonekana kuwa kame na yasiyo na maendeleo makubwa.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa akiwa ameketi kwenye blanketi jeupe lililotandikwa chini ya mti mkubwa. Anaonekana akiandaa au kufurahia chakula cha mchana na matunda na vyakula vingine vidogo vilivyopangwa mbele yake. Eneo lote limezugukwa na miti na nyasi.

Wanawake wawili katika eneo la makazi duni. Mwanamke mmoja anachota maji kutoka kwenye bomba huku mwingine akibeba vibuyu na ndoo mbili tupu. Nyumba za mabati na nguo zilizotandikwa kukaushwa zinaonekana nyuma. Kuna sehemu nyuma iliyo na maji machafu. Ardhi inaonekana kuwa chafu.

Mbuni mmoja aliyesimama. Mbuni huyo ana shingo ndefu, miguu mirefu na manyoya meusi na meupe. Anaonekana kuwa katika mazingira ya asali labda bustani ya wanyama na hifadhi na miti na vichaka nyuma yake. Mdomo wake umefunguka kama kwamba anatoa sauti au anapumua. Kuna uzio wa chuma myuma yake upande wa kulia.

Ndege mkubwa mwenye taji la dhahabu kichwani. Ndege huyo ana manyoya ya kijivu, meupe na rangi ya divai kwenye mabawa. Yuko ndani ya ua wenye uzio wa waya, unaonyesha kuwa yuko kwenye bustani ya wanyama wahifadhi. Chini ni udongo mwekundu na kuna kisima cha maji au chakula kilichotengenezwa kwa mawe.

Mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji. Miti mikubwa yenye mizizi inayoonekana wazi na bomba kubwa ya rangi ya kijani buluu likipita kati kati ya miamba na miti. Kuna mwanga wa jua unao penya kupitia majani ya miti ukiangazia maji yanayoshuka.

Jengo refu, linalofanana na mnara, yenye rangi ya kahawia pinki, chini ya anga la bluu, lenye mawingu meupe. Mbele ya jengo, kuna nguzo kadhaa, zilizosimama zikiwa na bendera mbalimbali zikipepea. Pia kuna mabango ya kijani yenye neno solar , yamebandikwa. Jengo lingine ndogo linaonekana nyuma upande wa kulia.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia kijivu akila nyasi au majani yaliyotawanyika chini. Eneo hilo lina udongo mwekundu. Kuna nyaya za uzio zinazopita mbele. Kwa nyuma, kuna miti na vichaka.

Mtu akitembea katikati ya mkondo wa maji machafu akiwa amebeba gunia kubwa jeupe begani mwake. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia na yana takataka mbalimbali. Pande zote mbili za mkondo wa maji kuna makazi duni au vibanda vilivyojengwa kwa vifaa visivyodumu, na udongo unaonekana kuwa chafu na wenye matope.

Mwanamke aliyevalia mavazi meusi anapanda mti mdogo shambani. Anatumia jembe la buluu kufukua udongo karibu na mmea. Nyuma yake wamesimama wanaume watatu, mmoja amevalia sare ya kijani kibichi ya askari na wangine wawili wamevalia suti.

Rundo kubwa la takataka na uchafu likiwa limeunda milima miwili mikubwa na mabonge katikati. Takataka hizi zinajumuisha mifuko ya plastiki, nguo chakavu na vitu vingine vilivyotupwa. Kwa umbali ,watu wachache wanaonekana wakitembea au kutafuta vitu ndani ya hizo takataka.

Eneo chafu na lenye uchafuzi mkubwa. Sehemu kubwa ya chini imejaa takataka za kila aina, zikiwemo plastiki, karatasi, na vitu vinginevyo vilivyotupwa. Ardhi inaonekana kuwa na matope na maji machafu. Nyuma ya eneo hili la takataka kuna makazi ya watu au vibanda na miti michache. Anga lina mawingu meupe ya buluu, ikitoa tofauti kubwa na uchafu wa chini.

Kundi la ngombe wengi wao wakiwa na rangi nyeupe na ya kahawia wakinywa maji kutoka kwenye besheni ndogo ya chuma au bomba. Ngombe mmoja na mwenye pembe ndefu anaonekana akinywa maji. Nyuma kuna miti na mimea mingi.

Twiga mwenye rangi ya kahawia na madoa meusi, amesimama katika eneo lenye nyasi na miti. Nyuma ya twiga kunamiti mirefu na majani machache na kichaka. Kuna chombo cha kulisha wanyama kinachoonekana upande wa kushoto wa picha, mandhari inaashiria mazingira ya wanyamapori.

Mtu, labda mfanyikazi wa usafi au mwanaharakati wa mazingira, akiwa amevaa nguo za rangi ya kijani kibichi na kofia ya njano, akikusanya takataka kando ya mto au mkondo wa maji uliochafuliwa, ameshika jiwe mkononi na begi kubwa la rangi ya kahawia ,nyuma kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na daraja ndogo.

Simba akiwa amelala juu ya kilima kidogo chenye nyasi kavu akitazama mbele kwa utulivu. Nyuma yake kwa mbali kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu ilikuwa limefunikwa kwa ukungu kidogo.

Mkondo wa maji unaopita katikati ya miamba mikubwa na miti. Mtu mmoja amesimama katikati ya mkondo huo akiangalia mbele. Eneo lote limefunikwa na mimea na nyasi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu amevaa nguo yenye maua akiwa ameketi kwenye shuka nyeupe iliyoenezwa kwenye nyasi. Mbele yake kuna chakula na matunda yaliyopangwa vizuri kwenye sahani na kikapu. Nyuma yake kuna mti mkubwa wenye matawi mengi na mandhari ya misitu au bustani inaonekana.

Watu wanafanya kazi katika dampu kubwa, wakiokota takataka kutoka kwenye maji meusi machafu. Wengine wamevaa fulana za njano zinaong'aa kwa ajili ya usalama. Mbele, mwanaume mmoja anajitahidi kuvuta takataka kubwa kutoka maji kwa kutumia kijiti. Nyuma yao, milima mikubwa ya takataka inaonekana na baadhi ya makazi duni yakiwa mbali.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamevaa fulana za buluu, wakijihusisha na upandaji miti. Miti michanga yenye majani mabichi imepangwa tayari kupandwa. Watu wengine wamebeba majembe wakiashiria shughuli za kilimo. Nyuma yao, kuna miti mikubwa na mandhari ya asili.

Twiga watatu wanatembea katika vichaka na miti. Twiga wawili wako mbele ila mmoja anaonekana pembeni. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mto uliojaa maji ya matope. Maji katika mto huo ni rangi ya kahawia na yanatiririka kwa kasi katikati ya majengo ya nyumba. Takataka zimetawanyika kando ya kingo za mto. Anga inaashiria mawingu ya mvua.

Kundi kubwa la watu limekusanyika kando ya mto wenye maji ya kahawia, wakiangalia shughuli ya ubomoaji wa jengo. Tingatinga la manjano linaonekana likibomoa jengo refu la ghorofa na vumbi inatanda angani. Majengo mengine yanaonekana huko nyuma. Baadhi yamepakwa rangi tofautitofauti.

Mti mkubwa wenye majani mabichi yamejaa matunda yanayofanana na matunda ya fenesi ambayo yameshikilia kwenye matawi. Kuna mwanga wa jua unaochomoza kupitia mjani ukiunda miale inayoonekana.

Watu kadhaa wanajitahidi kusukuma mkokoteni uliojaa mizigo mikubwa juu ya reli za treni. Mizigo hiyo inaonekana kuwa magunia mifuko mikubwa iliojaa vitu visivyoeleweka. Reli za treni zinapita katikati ya eneo lenye udongo na nyasi kavu. Mbali kidogo kuna miti mirefu na kijani kibichi.

Barabara yenye magari mengi yaliyosimama ikiwemo lori kubwa la kuchanganya saruji. Kuna taa za trafiki zenye rangi nyekundu na ishara fulani ya barabara. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara hiyo.

Mtu ameshika bango kubwa jeupe lenye namba nne kubwa nyekundu. Bango hilo linaorodhesha majina ya maeneo mbalimbali ikionyesha njia ya magari ya abiria. Kuna umati wa watu na mabasi yakionekana kwa nyuma. Pia kuna majengo mengi na miti.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita. Kuna daraja la watembea kwa miguu ya rangi jano lililojengwa juu. Kando ya barabara kuna nyasi na miti. Anga linaonekana lina mawingu meupe.

Barabara yenye magari mengi yaliyokwama kwenye foleni ikiwemo basi la rangi ya njano na matatu jeupe. Upande wa kulia, kuna majengo na lori kubwa la manjano, kushoto kuna barabara ya waenda miguu na uzio wa chuma. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Barabara yenye shughuli nyingi katika ya jiji ikiwa na mabasi makubwa ya buluu, pikipiki zilizokuwa zimeegeshwa na watu wengi wakitembea . Kuna pikipiki yenye abiria amevaa koti la kijani na bango jekundu. Nyuma kuna majengo marefu.

Treni nyeupe na zambarau ikisimama karibu na njia za reli kuna uzio wawaya mbele na nyuma kuna miti, majengo na watu wachache.

Basi la abiria lenye neno Merto Trans likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Mtu mmoja amesimama karibu na basi lile akiwa ameshika bango lenye maandishi yanayosomeka KenCom Prestige Agencies. Kuna watu wengine wakitembea na majengo marefu nyuma yanaonekana. Mandhari ina miti mingi.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita, na watu wakitembea kando ya barabara. Mabasi mengi ya abiria yenye rangi za kuvutia na picha za watu, yanaonekana yakipita. Pia, kuna malori na magari mengine. Mandhari ina miti na majengo mbali mbali. Kuna bango kubwa la matangazo upande wa kulia.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari aina ya matatu yaliyokuwa yameegeshwa. Juu kuna bango kubwa la Supreme Shuttle Nakuru Direct lenye namba mia tano. Pia kuna ishara ya duka la dawa Ruzana Pharmacy . Watu wanatembea barabarani na majengo yanaonekana kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi iliojaa mabasi na watu wengi. Mabasi kadhaa yanaonekana likiwemo basi jekundu lililo mbele ya picha. Watu wanatembea kando ya barabara na kati ya mabasi. Nyuma kuna majengo marefu na miti.

Barabara yenye mabasi ya abiria. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka mabasi hayo, huku wengine wakitembea kando ya barabara. Nyuma kuna mti na jengo kubwa lenye rangi nyeupe na buluu.

Basi la abiria lenye rangi nyekundu na nyeusi likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wamesimama karibu na basi hilo wengine wakitembea au wakisubiri kusafiri. Kwa nyuma kuna majengo na mabango mbalimbali ya biashara.

Barabara kubwa yenye magari na mazingira yake. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti na majani mengi huku upande wa kulia kukiwa na jengo refu na ujenzi unaoendelea. Kuna bango kubwa la matangazo upande wa kushoto wa barabara. Pia kwa umbali kuna daraja la waendamiguu linalovuka barabara kwa mbali kidogo. Kioo cha gari kinachoonekana kinaakisi baadhi ya magari mengine barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi ya abiria yakiwa yamegeshwa au yakisubiri. Mabasi hayo yana rangi mbalimbali na yamepambwa kwa michoro ya kipekee. Majengo marefu na miti ya kijani yanaonekana nyuma.

Basi la abiria, lenye rangi ya fedha, na bluu, likiwa limeegeshwa barabarani, mlango wake umefunguliwa, na abiria wanaonekana ndani, wanaume wawili, wanatembea, mbele ya basi, na upande wa kulia, kuna nguzo ya taa, iliyo na mabango yaliyobandikwa, nyuma, kuna mti, kuna miti, na majengo.

Basi kubwa la rangi ya manjano limeegeshwa kando ya barabara ambapo kuna watu wengi wanaonekana wakishuka au kupanda basi hilo wengine wakiwa kwenye shughuli zao. Kuna ishara ya barabarani yenye namba arubaini na sita na orodha ya maeneo. Kuna miti mirefu na majengo mengi ya ghorofa yanaonekana nyuma.

Barabara mbili zinazoonekana kuwa na magari mengi yakiwemo malori, mabasi na magari madogo. Barabara moja ina msongamano wa magari ila ingine haina msongamano wa magari. Majengo mengi ya ghorofa na miti ya kijani kibichi yanaonekana nyuma, yakionyeshana mandhari ya jiji kubwa. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna gari aina ya matatu ikiwa imebeba mizigo juu na bango iliyoandikwa Nakuru Direct . Watu wengi wamesimama na wengine kutembea karibu na gari hilo. Kwa nyuma kuna maduka yenye mabango tofauti tofauti kama vile Safaricom, M-pesa na Kilimanjaro more shops .

Barabara kuu yenye magari yakisafiri, ambayo, inaonekana kuwa na njia nyingi. Upande wa kushoto, kuna miti mirefu ya kijani kibichi, ikiwa imepandwa kando ya barabara, huku ukiwa na ukuta mfupi chini yake. Upande wa kulia wa barabara, kuna baadhi ya watu wanatembea kwa miguu, na nguzo za umeme. Anga inaonekana kuwa na mawingu, na kuna matone ya maji kando ya barabara.

Upande wa nyuma wa basi la abiria la rangi ya buluu na upande wa mbele wa gari ndogo la abiria labda matatu, basi la buluu linaonekana limeandikwa macos upande wake. Mtu mmoja anaonekana kujishikilia kwenye basi hilo. Nyuma kuna muundo mkubwa wa barabara ya juu na nguzo ndefu ya taa. Anga ni nyeupe na wazi.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo kuna basi la abiria lililopakwa rangi nyingi na limepangwa kwa michoro mbalimbali likiwa na namba ya usajili KDG 073Q. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea kwenye barabara na kando ya barabara. Kuna majengo ya kibiashara na mabango ya matangazo nyuma ya basi.

Mtu aliyevaa vesti ya kijani kibichi na suruali ya kijani kibichi yenye mstari mweusi. Akisimama barabarani na kuangalia kuelekea kamera, anaonekana kuwa na mikono iliyokunjwa mbele yake. Upande wa kulia kuna meza iliyojaa miwani ya jua na vitu vingine vya kuuza. Nyuma kuna gari na majengo.

Basi yenye rangi ya bluu na mapambo mengi katika barabara yenye shughuli nyingi. Mbele yake kuna bango lililoandikwa Rwaka Shuttle; Thika Road, Ruiru, Kimbo, Juja. Thika Makongeni. Watu wanatembea kando ya barabara, huku majengo ya mjini na nguzo za umeme zinaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna basi kubwa, moja ya buluu na jingine jekundu likiwa limesimama barabarani. Katikati ya mabasi haya, kuna mtu amevaa fulana ya zambarau na fulana ya usalama rangi chungwa. Ameshika bango kubwa jeupe lenye maandishi. Nyuma yake kuna majengo marefu na miti.

Mabasi kadhaa, moja likiwa limeandikwa Citi hoppa , yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenya mabasi hayo. Baadhi ya mabasi yana rangi ya kijani na blue . Nyuma kuna jengo refu na miti ya minazi.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo kuna magari ya abiria yaliyopaki kando ya njia. Matatu moja lina rangi nyeupe na michoro ya bluu na kijani likiwa limeandikwa Prestige. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi ya majengo yanaonekana nyuma, mengi yakiwa na mabango ya biashara.

Basi kubwa la rangi ya zambarau lililopakwa rangi ya manjano likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu wengi wakiwa karibu na basi hiyo, wengine wakipanda, au kushuka na wengine wakitembea kando ya barabara. Baadhi ya magari mengi pia yanaonekana kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha basi lenye maandishi Team Petiton na Prominent mbele yake. Watu wanatembea kando ya barabara huku wengine wakitembea mbele ya basi. Kuna bango lenye namba hamsini linaonekana kando ya njia. Majengo marefu yanajaza mandhari ya nyuma.

Barabara kuu yenye magari ya aina mbalimbali ambayo ina njia kadhaa na katikati kuna eneo la nyasi. Upande mmoja wa barabara kuna reli ya treni na majengo marefu. Upande mwengine kuna majengo na shughuli za kibiashara. Ng'ombe kadhaa pia wanaonekana wakilala au kutembea kwenye nyasi katikati ya barabara.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya kijani kibichi na limeandikwa Citi Hoppa likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda basi hilo. Kando ya basi kuna mti mkubwa wenye majani mabichi. Watu wengine wanatembea kwenye barabara hiyo yenye shughuli nyingi huku wengine wakishika mabango.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakitembea kando ya barabara. Mabasi mawili ya abiria , rangi ya buluu na zambarau yanaonekana yakiwa yamesimama. Majengo marefu ya kisasa yanaonekana nyuma, na kuna vibanda vya biashara kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi kadhaa mekundu na meupe yaliyopaki kando ya barabara. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Kuna majengo marefu yanaonekana kwa nyuma.

Basi la abiria lililopakwa rangi mbali mbali, na zenye kuvutia linaonekana limeegeshwa kando ya barabara, likizungukwa na majengo marefu yenye vipango tofauti tofauti. Watu wanatembea karibu na basi hilo, huku abiria wengine wakiwa wamepanda tayari.

Barabara kuu imejaa magari mengi yaliosimama ikiasheria msongamano mkubwa wa magari. Magari aina mbali mbali ikiwemo malori , mabasi na magari madogo, yamepangwa safu ndefu. Kando ya barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi na majengo ya makazi.

Msururu wa magari meupe, yanaonekana kuwa matatu, yamepaki barabarani. Magari haya yana mistari ya njano kando ya majina ya maeneo ya safari kama Mombasa, Kilifi, Malindi yameandikwa. Majengo marefu yaliyo na mabango mengi ya matangazo, yamepamba mandhari ya nyuma. Watu wachache wanaonekana karibu na magari wakisubiri abiria.

Uzio wa chuma wenye matundu umejipanga mbele ya treni ambayo imepakwa rangi nyeupe, nyekundu na njano inayoonekana kupita karibu na uzio huo. Nyuma ya treni kuna miti na majani huku anga ikiwa jeupe.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyo na mabasi kadhaa. Basi moja lina rangi nyekundu na nyeusi likiwa na jina Delvin mbele, huku lingine likiwa na rangi ya buluu angavu, jingine likiwa na rangi nyeupe. Katikati yao kuna mtu aliyevaa fulana ya rangi zambarau. Nyuma kuna majengo marefu.

Basi la abiria limesimama kando ya barabara limepakwa rangi nyekundu inayong'aa na mapambo kwa michoro ya kuvutia na maandishi mbalimbali. Kuna abiria wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi. Barabarani kuna magari mengine yanaonekana yakipita na majengo marefu ya jiji yanatanda kwa nyuma. Kuna watu wanaonekana wanatembea kando ya barabara.

Katika barabara yenye shughuli nyingi basi la abiria lenye rangi za kuvutia za chungwa, bluu na nyeupe limesimama likipakia abiria. Abiria kadhaa wanaonekana wakipanda na kushuka, kwa nyuma kuna majengo marefu.

Kuna basi la abiria enye rangi la bluu na sambarau likiwa limepaki kando ya jengo refu ya rangi ya njano hafifu. Nyuma basi kuna ishara ya mia moja na tano na namba ya usajili KBU 465X. Watu wanatembea kando ya basi kwenye barabara huku wengine wakisubiri ama kupanda basi. Kuna nguzo lenye bango maelekezo ya njia mbali mbali.

Barabara lenye mabasi mawili makubwa ya abiria likiwemo moja la buluu na njano lenye neno city shuttle na lingine la rangi mbalimbali lenye neno zigi. Watu wakiwemo maafisa wa trafiki waliovalia sare wanatembea na kusimama karibu na mabasi hayo. Nyuma kuna jengo kubwa la kihistoria pamoja na kibango kirefu.

Maji yakito kwa nguvu kutoka kwenye bomba. Maji hayo yanatiririka chini kwenye sehemu yenye nyasi na mimea mingine ya kijani. Nyuma yake kuna anga la bluu yenye mawingu meupe.

Lori kubwa la buluu na njano lenye vifaa ya kuchimba visima likiwa limeegeshwa kwenye ardhi yenye mchanga. Anga la buluu lenye mawingu meupe linaonekana wazi juu.

Mabomba makubwa na marefu yanayoshuka chini ya mlima uliofunikwa na miti mirefu na minene ya kijani kibichi. Mabomba hayo yana rangi ya kijani buluu na mengine kijivu. Yamepangwa kwa mistari mirefu, juu kabisa ya mlima kuna majengo na miundo inaonekana kama sehemu ya mitambo za kuzalisha umeme.

Safu ya mabomba makubwa ya bluu yaliyo lazwa chini pengine kwenye tovuti ya ujenzi au mradi wa maji mabomba hayo yamepangwa mfululizo yametengenezwa kwa plastiki.

Paa la nyumba yenye rangi nyekundu. Kando yake kuna idadi kubwa wa matangi meusi ya maji. Kuna kuta za matofali mbele. Kwa mbali majengo mengine yanaonekana chini ya anga la kijivu.

Rundo kubwa la mabomba makubwa ya chumba au zege yaliyofunikwa na udongo na kutu yakiwa yamewekwa juu ya kila moja. Mabomba hayo yanaonekana kuwa ya zamani na yametumika, labda yametolewa ardhini au yanasubiri kutumika tena. Udongo unaonekana kuwa rangi ya kahawia.

Mfumo wa pampu za maji na vichungi labda kwa ajili ya kusafisha maji. Kuna pampu mbili za rangi ya njano, mirija ya maji na vichungi vya buluu vinavyoonekana nyuma. Kifaa hicho kimewekwa kwenye fremu za chuma.

Rundo kubwa la takataka na uchafu kando ya maji. Takataka hizo zinazonekana kuwa za aina mbalimbali ikiwemo mifuko ya plastiki ya rangi tofauti, nguo na vitu vingine visivyotambulika. Viko vimetupwa kando ya mto wa maji au ziwa ndogo na baadhi ya takataka zimeingia ndani ya maji meusi yanayoakisi.

Eneo la udongo uliofuguliwa au kufanywa shughuli la ujenzi ambapo kuna rundo kubwa la udongo na mizizi, kwa umbali upande wa kushoto kuna mwanaume amevaa shati la bluu akitembea, nyuma kuta za mawe zilizojengwa na majengo machache.

Shimo refu limechimbwa ardhini likionyesha shughuli ya ujenzi au ukarabati wa barabara au miundombinu. Kwenye shimo kuna udongo mwekundu. Kwa umbali kuna miti, nguzo za umeme na nyumba zinazoashiria eneo fulani.

Mitambo mingi ya mabomba ya rangi ya buluu. Mabomba haya yameunganishwa kwa kutumia viunganishi vya chuma vilivyokazwa na boliti . Baadhi ya mabomba ya rangi ya njano yanaonekana kwa mbali. Mifumo hii ya mabomba ina vifaa vya kupima shinikizo vikivyowekwa juu.

Kuna tanki kubwa la maji la rangi nyeusi likiwa na chapa ya premiere 135 litres limewekwa kando ya ukuta karibu na nguzo nyeusi ya chuma karibu na tanki kuna kikapu cha taka taka chenye rangi ya kahawia kilicho na mfuko mweusi wa taka taka.

Kituo cha kujaza maji yaliyotakaswa na kuuzwa vinywaji baridi. Bango kubwa lenye Purified water filling station limebandikwa mbele, likiambatana na matangazo ya bidhaa. Dirisha kubwa la kioo linaonyesha chupa za maji na baadhi ya vifaa ndani ya duka. Juu ya lango kuna mabango yanayoonyesha picha za aiskrimu na vinywaji vingine.

Ardhini bomba la rangi ya kijani limetandazwa likiwa limeunganishwa na kiungo cha buluu, udongo unaonekana humo na umepasuka kidogo ukiashiria ukame na mazingira ya shamba. Kuna mabaki ya mimea kavu na matawi madogo yanayotawanyika ardhini.